Banda la kuuza matunda katika soko la wazi, matunda yamepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza, kreti na magunia. Kuna ndizi zilizotundikwa juu, machungwa, matenji, nyanya zilizofanya nyekundu, parachichi na matunda ya passion. Matunda haya yana rangi tofauti tofauti kama njano, kijani, nyekundu na zambarau, zinazovutia macho ya wanunuzi.

Soko la wazi lenye watu wengi na bidhaa mbalimbali za chakula zilizopangwa chini kuna wanawake waliokaa na kusimama wengi wao wakiwa wamevaa mavazi ya rangi tofauti tofauti. Mbele kuna matunda na mboga kama vile nyanya , ndizi , viazi na vitunguu. Mazao yamepangwa kwenye vikapu na kwenye plastiki nyeupe alpeni.

Noti za fedha za shilingi za Kenya zilizohifadhiwa pamoja, hizi ni noti za shilingi mia moja na kwenye noti hiyo kuna picha ya rais wa kwanza wa Kenya Jomo Kenyatta .

Gari la kifahari aina ya Mercees Benz G wagon ambalo limeegeshwa. Gari hilo ni la rangi nyeusi na ina bodi la namba yenye maandishi 22RAWA AUTO. Nuru za gari zimewashwa. Inaonekana gari hilo liko kwenye duka ya magari au maonyesho ya magari.

Kijitabu kinachohusu bima kutoka kwa kampuni ya Mayfair Insurance. Kichwa kinasema, taarifa mpya ya blogo, na chini yake kuna kichwa kingine, mwongozo kamili wa kuchagua sera sahihi ya bima nchini Kenya. Kwenye tangazo, kuna namba za simu na anwani ya tovuti. Pembeni kuna bendera za nchi mbalimbali kama Kenya, Rwanda, Uganda na Zambia. Jambo linaloashiria kampuni hiyo inafanya kazi katika nchi hizo.

Magari manne yaliyoegeshwa ndani ya jengo, gari la mbele kushoto linaonekana kuwa ni Mercedes Benz ambayo ni rangi ya kijivu. Magari matatu ya upande wa kulia ni Lamborghini hurricane wote imepakwa rangi ya kijani na machungwa na ingine inaonekana kuwa imepakwa rangi ya samawati, ya mwisho kbsa ina rangi ya machungwa.

Safu ndefu ya magari yaliyo elekezwa mbele yakiwa yameegeshwa magari haya yanonekana kuwa ya kisasa na ya aina mbali mbali ingawa mengi yanaonekana kuwa ya rangi nyeupe

Duka la bishara ya mikono labda sokoni, inauzwa viatu vya wazi vingi vikiwa na rangi nyekundu na zilizopambwa kwa shanga, viatu hivyo vimepangwa na vimetundikwa juu, uekaji wa viatu unaashiria kuwa ni bidhaa za kitamaduni.

Tovuti ya PesaPal huduma inayowezesha biashara na wafanyabiashara kukubali malipo kupitia M-Pesa na kadi za benki kama visa. Tovuti inaonyesha jinsi wafanyabiashara wanavyoweza kupokea malipo kupitia M-Pesa na kadi za benki na picha za mifumo inayohusiana na malipo hayo.

Duka la mpesa ambalo ni huduma maarufu kwa kutoa na kupokea pesa kwa njia ya simu nchini Kenya. Duka lina ishara kubwa ya mpesa kando ya mlango na linaonekana kuwa kwenye mtaa wa kaaida.

Dashibodi ya gari ikilenga spidomita na kipimo cha mafuta. Spidomita hiki ndicho kipimo kikubwa chenye namba kuanzia sufuri hadi mia mbili sitini. Vitengo vya kasi vimeandikwa kilomita kwa saa. Kipimo cha mafuta chini ya spidomita kuna kipimo kidogo cha mafuta chenye namba sufuri moja kwa mbili na moja na neno diesel linaloonekana karibu na hapo. Dashibodi pia imeongozwa na taa nyekundu.

Kundi la magari yaliyopangwa kwenye maegesho. Magari hayo yanaonekana kuwa mapya na ni ya aina mbalimbali ikiwemo ya rangi nyeupe na ya kahawia. Yanapangwa kwa safu moja kwenye eneo lenye sakafu ya matofali ya mawe. Nyuma ya magari kuna majengo ya ghorofa na mazingira yanaonekana kuwa katika mji. Anga lina mawingu kuashiria labda Hali ya hewa sio ya jua Kali.

Maegesho ya magari kwa mtindo wa juu. Kuna idadi kubwa ya magari mbali mbali yakiwa yameegeshwa kwa mfululizo. Magari yanaonekana kuwa yamepangwa kwa usawa, wima na kuna baadhi ya magari ya rangi nyekundu na nyeupe ambayo yanatofautiana na mengine yanayoonekana kuwa rangi ya shaba au kijivu.

Skrini ya kidijitali inayoonyesha viwango vya kubadilisha fedha. Inajumuisha safu wima tatu, currency, buying na selling . Kuna bendera mbalimbali na namba zinazoonyesha viwango vya kubadilisha. Baadhi ya fedha zinazoonekana ni dolaya marekani, paundi ya uingereza, euro, dola ya Australia, dola ya Canada, crone ya Denmark, Rupe ya India, Yen ya Japana, Kron ya Sweden na faranga ya Uswisi.

Duka la ufundi likiwa na bidhaa mbalimbali za kitamaduni zilizotengenezwa kwa shanga na vifaa vingine. Kuna vitu vingi vyenye rangi tofauti tofauti vikiwa vimepangwa vikionyesha utajiri wa utamaduni na ufundi wa mikono. Mazingira yanayoonekana kuwa ndani chini ya paa au ndani ya jengo. Na kuna miundo ya mbao inayoonekana kuwa paa ya soko.

Meza ndogo ya kuuza matunda na mboga inaonekana kuwa katika soko la wazi matunda mbali mbali yamewekwa juu ya meza ikiwemo machungwa ndizi na vitu vingine ,na masanduku kadhaa hadi yameja bidhaa yamepangwa chini karibu na meza ,picha inaashiria biashara ndogo ndogo ya mtaani.

Gari ya rangi ya bluu isiokolea ikiwa imepaki kwenye uwanja wenye nyasi chini ya anga safi ya bluu. Gari linaonekana kutoka upande wake. Nyuma kuna miti kadhaa ingine ikionekana kama mti ya msonono. Mbali na magari mengine yanayoonekana kwa kiasi kuashiria mkusanyiko au eneo la kuegesha magari. Mtu pia anaweza kuonekana akitembea ka umbali upande wa kulia.

Duka dogo la maziwa liitwalo Yustina Milk. Kwenye mlango wa duka kuna picha kubwa ya ng'ombe na maandishi, tunauza maziwa fresh na sehemu ya mwisho haionekani vizuri. Milango na fremu za madirisha zimepakwa rangi ya buluu. Ndoo na vibuyu vinaonekana nje. Ndani kuna watu wawili wanaoonekana kuwa wameketi kwenye viti vya plastiki. Jiko pia linaonekana nje.

Skrini ya programu ya mpesa kwenye simu ya mtu inayoonyesha salio la mpesa kuwa 68,800, available fuliza 34,900, chaguo kuu la huduma, send, request, pay, withraw, airtime , taarifa ya Mpesa. Faith Obura alituma shilingi 1,500, mapendekezo kwa mtumiaji, dark mode , fuliza.

Kiasi kikubwa cha noti za shilingi za Kenya zikiwa zimetandazwa. Tunaweza kuona noti za thamani mbalimbali zikiwemo noti za shilingi elfu moja, shilingi Mia tano na shilingi Mia mbili. Noti za shilingi elfu moja zimepangwa kwa wingi Kati kati ya picha. Zikionyesha kuwa ndizo nyingi zaidi.

Soko la wazi lililojaa biashara ya mboga , kuna milima ya kabichi liyopangwa chini na baadhi ya magunia makubwa yaliyojazwa na bidhaaa. Wafanyabiashara kadhaa wanaweza kuonekana wakiwa katika eneo hilo na sehemu kubwa ya ardhi imetawanyikwa na majani na mabaki mengine ya mboga. Dare ya soko imeundwa kwa bati na vitambaa kutoa kivuli kwa bidhaa na wanabiashara.

Kadi ya benki ya visa ya bluu ikiingizwa kwenye mashine ya malipo ya pesa pal mikono miwili inaonekana ikishikilia kadi na mashine. Skrini ya mshine inaonyesha kiasi cha elfu sitini na mbili katika shilingi za Tanzania. Mashine inaonekana kutumika kwa malipo yasio pesa taslimu.

Sehemu ya duka dogo la rejareja lenye rangi za bluu na kijanikibichi, kuna rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali, kama vyakula, vinywaji na vitu vingine vya kila siku, kuna mkao wa maboxi ya Cocacola na maji ya chupa, bango la duka lina mlango wa chuma ya bluu.

Bodi ya kubadilisha fedha ya kampuni ya Oriental. Kwenye bodi hiyo kuna viwango vya ununuzi na uuzaji wa sarafu mbalimbali kama dola ya Amerikani, Euro na pauni ya uingereza. Pia kuna tarehe na saa.

Familia ya watu wanne ikifurahia kifungua kinywa, mbele kuna baba mwenye tabasamu na watoto wake wawili. Mvulana na msichana nao pia wanatabasamu, mvulana anaonekana anakula kwa kijiko. Juu kulia nyuma kidogo kuna mwanamke labda mama yao akitabasamu na kushika glasi. Wote wanaonekana wenye furaha na kuridhika. Juu kulia kwa picha kuna nembo ya CIC GROUP na mandishi yanayosomeka protect your family today with, CIC Family Medisure .

Safu ya magari yaliyoegeshwa kwenye nyasi. Gari lililo mbele kabisa lina rangi ya buluu ya samawati. Kando yake kuna gari tatu, moja nyeusi na mbili nyeupe. Nyuma ya gari hizo kuna miti na mimea mingine mingi. Mandhari inaonekana ya kijani kibichi.

Umati mkubwa wa watu wakiwa kwenye soko la biashara kubwa. Kuna watu wengi, na kila mmoja anaonekana akiwa na mzigo au mfuko mkubwa kama vili bidhaa zinazouzwa. Watu hawa wanaonekana kuvaa mavazi ya kawaida. Eneo lina paa kubwa, na nyuma kuna majengo ya kivuli.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika rundo la noti za pesa za Kenya zinazoonekana wazi ni za shilingi elfu moja zina nembo ya Kenya na namba elfu moja zikiwa zimechapishwa juu yake kiasi kikubwa cha pesa kinaonekana kushikiliwa kwa njia inayo onyesha uwingi wa noti hizo.

Tangazo ya bima ya gari ya Third Party Only kwa teksi ikitolewa kwa shilingi elfu saba, mia tano sabini na nne, kwa mwaka. Tangazo linaonyesha gari la teksi, la rangi ya njano na mwanamke mmoja na anwani za tovuti za www.imana.co.ke na www.mycover.co.ke ambazo zote ni kampuni za bima zinazotoa huduma mbalimbali za bima nchini Kenya, ikiwemo bima ya magari.